Hii ni duka la mavazi ya mitindo ambapo bidhaa mbalimbali kama nguo, miwani ya jua, mikufu, kofia, mikoba na skafu zimepangwa kwa mvuto wa ununuzi. Manequinn huonyesha mitindo ya kuvaa na kuna punguzo la asilimia ishirini kwa baadhi ya bidhaa likivutia wateja zaidi.

Hili ni duka la nguo lenye muonekano wa kuvutia na rangi angavu. Lina safu za nguo za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye wavu wa chuma katikati huku kuta za pembeni zikiwa na mabegi na nguo zaidi zilizoning'inizwa. Mandhari yake ni safi, ya kisasa na yanye mwangaza wa kutosha kwa wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi.

Hili ni duka la nguo lililojaa mavazi mbalimbali ya rangi tofauti, kuanzia suruali, mashati, hadi nguo za mitindo. Mavazi yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu na taa angavu kuangaza duka lote. Likiwa na mpangilio wa kisasa unaovutia wateja.

Katikati ya duka lenye muundo wa kisasa kuna standi ya kuegeshea kofia mbalimbali za mtindo zikiwa na rangi kama nyekundu na nyeusi. Kando kuna mabegi na skafu na ukuta wa nyuma unaonyesha bango la bidhaa za mitindo. Hii ni sehemu ya boutique ya vifaa vya urembo.

Hii ni duka la kisasa la mavazi lililojaa nguo zilizopangwa kwenye raki safi na za kuvutia. Mavazi ya wanaume na wanawake yanaonekana kuuzwa hapa ikiwa ni pamoja na viatu, fulana, suruali na mashati. Taa za dari zinatoa mwanga mzuri na mazingira ni safi na ya kuvutia kwa wateja.

Rafu ya duka la nguo imepangwa kwa mtindo wa kuvutia ikiwa na mashati ya wanaume yenye rangi tofauti yakiwa yamevalishwa kwenye wima na mengine yamekunjwa vizuri. Kuna pia koti la khaki, fulana, na suruali zilizopangwa chini. Juu ya rafu kuna picha mbili za wanamitindo zikionyesha mavazi yanayouzwa, zikisaidia kuvutia wateja kwa mtindo wa duka.

Huu ni sehemu ya duka la mitindo ambapo bidhaa kama vile mikufu ya dhahabu, vikoi, mikoba, pete na mapambo mengine huuzwa. Vitu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kuzunguka sanamu ya kuonesha mavazi likiwa na mandhari maridadi ya kisasa inayovutia wateja.

Mavazi ya kiume kama suti, mashati meupe na suruali nadhifu yamepangwa kwenye vijimti vya kuning'inizia. Ukutani kuna picha ya mwanamume aliyevaa suti ikiashiria mtindo unaouzwa. Meza za mbao mbele zimepangwa kwa nguo zilizokunjwa vizuri. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha na duka linaonekana kuwa la kisasa lenye mpangilio safi.

Nguo za rangi mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye vipamba vya chuma ndani ya duka la mavazi. Katikati kuna meza zenye mashati yaliyokunjwa vizuri na sakafu ya mbao inang'aa kwa usafi. Taa za dari zinamulika kwa mwanga wa kuvutia na vioo vimewekwa pembeni kwa wateja kujitazama wanapojaribu mavazi. Mazingira haya yanatoa hisia ya ununuzi wa hali ya juu.

Hii ni duka la nguo linalouza mashati ya aina mbalimbali iliyopangwa vizuri kwenye rafu na meza. Nguo nyingine zipo ndani ya vifunganishio vya plastiki, zikionyesha bidhaa mpya na safi. Taa za dari hutoa mwanga nzuri unaosaidia wateja kuchagua kwa urahisi.

Hii ni duka la nguo za wanaume. Kuna suti mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwa mpangilio mzuri ukutani. Rangi kama kijivu, samawati na kahawia. Katikati ya duka kuna rafu zilizojaa mashati yaliyopangwa vizuri kwenye plastiki zikiwa katika rangi tofauti kama waridi, samawati na nyeupe. Duka lina mwanga mzuri na linaonekana safi sana likiwa tayari kuhudumia wateja.

Duka la kisasa limejaa mavazi ya wanaume kama suruali, mashati, koti na viatu vya ngozi vilivyo pangwa juu ya masanduku ya kijani. Nguzo zimepangwa kwa utaratibu. Taa nyigi za dari huangaza eneo lote na nguo nyingine zikiwa zimekunjwa au kuinginizwa kwenye rafu. Mandhari inaonyesha mazingira safi na enye mpangilio mzuri wa bidhaa.

Hili ni duka la nguo la kisasa iliyojaa bidhaa mbalimbali kama: viatu, mikoba, mavazi ya wanawake na wanaume na miwani ya bei ya nguo. Bidhaa zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia. Kuna sofa kwa ajili ya wateja kupumzika na taa za kuvutia zinazoangaza eneo lote. Mazingira yake ni safi na ya kuvutia kwa ununuzi wa kifahari.

Meza imepangwa kwa ustadi na mashati ya wanaume ya rangi mbalimbali yakiwa yamekunjwa kwa nadhifu. Kuna bango la matangazo linaloonyesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini na tano likiwavutia wateja. Hili ni nguo la mavazi lenye ofa maalum na mazingira safi ya ununuzi.

Nguo mbalimbali za wanawake zimepamgwa kwa uangalifu kwenye stedi za chuma, zikwa na rangi na mitindo tofauti kama blausi, suruali na mavazi ya watoto. Pembeni kuna pochina mikopa ya kisasa iliyowekwa kwenye meza ndogo. Sakafu ni safi na ukuta wa dhahabu unaongeza mvuto wa mwonekanao wa duka ya kisasa.

Hii ni duka la vipodezi na mapambo ambapo bidhaa kama manukato, saa, bangili, miwani, na bidhaa nyingine za urembo zimepangwa kwenye rafu na glasi kwa mpangilio mzuri. Mandhari yake safi na lenye mwangaza kuvutia wateja kutazama na kununua.

Duka la mavazi ya kiume limepangwa kwa ustadi lenye taa ya kifahari ikining'inia juu. Nguo zimepangwa kwa rangi kwenye rafu za kisasa, viatu na tai vikiwa mezani katikati. Sakafu ya mbao na kuta za glasi huongeza mvuto wa kisasa na wa kifahari.

Ukuta wa duka umepangwa kwa mtindo wa kuvutia ukionyesha hirini, bangili, pochi ndogo, na vinyago vya mapambo. Vitu vimewekwa kwenye vibano vya dhahabu na kila safu ina bithaa tofauti kwa mpangilio wa rangi na aina. Mwonekano wake ni wa kisasa na unavuta wateja wanaopenda mitindo ya kipekee.

Watu mbalimbali wako ndani ya duka kubwa la nguo wakichagua kofia, suruali, kofia na shati kwenye sehemu ya wanaume. Meza zimejaa nguo zilizopangwa kwa mpagilio mzuri huku mapambo ya rangi yakiwa yamening'inizwa juu. Hii ni botiki ya kisasa inayovutia wateja kwa bidhaa na mpangilio nadhifu.

Gari haina ya honda yenye rangi nyeusi limesimama kwenye eneo ya maegeshoa lililo na paa la kisasa. Namba ya usajili imefichwa kwa usalama na mazingira yanaonyesha kuwa eneo hilo ni soko la magari ambapo magari yanayoonyeshwa kwa mauzo au ukodizaji.

Ndani ya gari la kisasa, linalong'aa na lenye viti vya rangi ya kijivu na nyeusi, vilivyopangiliwa vizuri. Dirisha la paa linaonekana wazi, na sehemu ya dashbodi imepangwa kwa ustadi. Gari hili linafaa kwa matumizi ya kifamilia, au biashara.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo la nyasi moja likiwa la rangi ya samawati na jingine ni aina ya gari lenye sehemu ya nyuma wazi. Watu kadhaa wamesimama karibu mmoja wao akiwa amevaa koti refu jeusi huku wengine wakiwa na mavazi ya usalama. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya ukaguzi au mauzo ya vyombo vya usafiri katika kiwanja cha wazi.

Mwanamke amevaa suti ya miraba anakabidhi funguo ya gari kwa mwanaume aliyevaa suti rasmi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha magari mapya yakidokeza kuwa hili ni eneo la biashara ya magari labda soko la magari yaliyotumika.

Gari aina ya matatu limeegeshwa barabarani likiwa na mlango wa abiria umefunguliwa. Hili ni mojawapo ya magari yanayotumika kama usafiri wa umma katika maeneo mengi mijini na vijijini , likiwa sehemu ya biashara za magari.

Gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi karibu na ukuta wa uzio wa chuma. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri. Lina nambari ya usajili ya Kenya na linaangazia biashara ya kuuza magari maarufu kama bazari ya magari.

Mstari wa magari mapya ya kifahari yamepangwa kwa utaratibu sokoni. Kila gari lina ranngi tofauti kama samawati, kijivu, nyekundu na fedha, yakionysha ubora na mwonekano wa kisasa. Hii mandhari ya soko la magari linalovutia wateja wanaotafuta magari ya hali ya juu.

Magari yamepaki kwa mstari kwenye eneo la wazi la majani yakiwa na milango wazi huku watu wachache wakiwa karibu nayo. Hii inaashiria soko la magari ambapo watu huja kuuza na kununua magari ya mitumba wakichunguza hali ya magari moja kwa moja kabla ya kufanya maamuzi ya ununuzi.

Mwanamume anasafisha sehemu ya ndani ya gari jekundu lililoonekana kutengenezwa au kurekebishwa. Gari hilo halina milango ya nyuma na inaonekana likiwa katika eneo la gereji au karakana ya magari.

Hili ni jumba la kisasa la uuzaji magari, ambapo magari ya aina mbali mbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye mwangaza wa kutosha. Hapa wateja huja kuchagua na kununua magari mapya, au yaliyo tumika katika mazingira safi na ya kitaalam.

Gari jeupe limeegeshwa mbele ya jengo la kisasa. Lina milango mikubwa ya upande. Madirisha yaliyotiwa giza na hali mpya likiwa limewekwa alama ya kampuni ya usafirishaji. Linaonekana likiwa tayari kwa biashara au matumizi ya abiria.

Gari jeupe la abiria aina ya vani limesimama kando ya barabara yenye lami. Hali ya hewa ni ya jua, na anga ni safi lenye mawingu mepesi. Kuna miti na nguzo za umeme pembeni, na eneo linaonekana kua tulivu.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya jengo la maegesho ina magurudumu makubwa na grili ya mbele ya chuma likiwa tayari kwa matumizi ya barabara ngumu au safari za mbali. Pembeni kuna magari mengine yameegeshwa.

Hii ni gari la rangi ya fedha. Limeegeshwa ndani ya jengo lenye paa la zege. Magurudumu yake ni makubwa na lina kinga ya mbele ya chuma likionyesha uimara kwa safari za maeneo magumu. Mandhari hii inaendana na soko ya magari ambapo magari yanakaguliwa kabla ya kuuzwa.

Gari la rangi ya kijani limegongana na bajaji nyekundu pembezoni mwa msitu. Watu wanne wamesimama karibu mmoja wao akiwa na fulana ya usalama. Wanachunguza hali ya magari baada ya ajali ndogo. Nyasi ziko wazi na miti mirefu imezunguka eneo hilo.

Gari hili limeegeshwa kwenye maegesho ya ndani ya jengo. Lina muonekano wa uimara unaofaa kwa safari za milimani au maeneo magumu. Magurudumu yake makubwa ya mbele vinaashiria matumizi ya njia ya barabara.

Gari kadhaa za Mitsubishi zimepangwa kwa mstari ndani ya gereji yenye mwanga mzuri. Kila gari lina muonekano wa kisasa na rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na nyeusi. Ukuta wa pembeni una bango la wada arobaini la vifaa vya matengenezo. Mazingira yanayoonyesha mahali pa maonyesho au karakana ya magari ya kisasa.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi uliopo mashambani. Watu wachache wameketi kwenye nyasi. Wengine wamesimama wakizungumza. Mandhari ina miti mirefu ,hewa safi na mwanga wa jua wa jioni unaotengeneza mazingira tulivu ya kijijini au sherehe ya familia.

Magari tofauti yameegeshwa kwenye nyasi pembeni ya eneo lenye miti na mwangaza wa jua wa jioni. Watu wachache wanaonekana kwa mbali wakiwa wamesimama au wamekaa likionyesha mazingira ya utulivu mashambani au eneo la tukio.

Hii ni sehemu ya soko ya sanaa za mikono ambapo kuna vinyago, vinyago vya usoni picha za kuchora vikapu na vifaa vya mapambo pia ya kitamaduni bidhaa hizi zinaonyesha utamaduni wa kiafrika na huvutia wageni na wanunuzi wa ndani.

Meza za soko la ndani zimefunikwa kwa magunia na mawe juu yake kuzuia kuruka au kufunguliwa. Soko linaonekana kuwa limefungwa au halijaaza kazi likiwa na mwanga wa dari na upaka ya rangi nyekundu na krimu ukutani.

Nguzo ya mbao imezungukwa na nguo nyingine za mitumba zilizopangwa kwenye wima. Huku nyingine zikiwa zimerudnikwa. Sakafu ni ya udongo na plastiki zingine zimezaga ishara ya soko la nguo lililo na shughuli nyingi na mazingira ya kawaida ya mtaa.

Karoti, maparachichi, vitunguu na matunda mengine yamepangwa kwenye vibanda vya mbao ndani ya soko lenye paa. Wauzaji wamekaa nyuma ya bidhaa wakihudumia wateja wanaopita. Mizani ya zamani iko mezani kwa kupimia. Soko hili lina shughuli nyingi na bidhaa safi kutoka mashambani.

Hii ni vito vya mikono vya kitamaduni vilivyotengenezwa kwa shanga zenye rangi nyingi, zinazoakilisha utambulisho wa taifa la Kenya. Vimeandikwa majina kama Kenya, na hutumika kama vikuku, pete na pambo la mwili. Vikionyeshwa kwa ajili ya kuuza katika soko la kienyeji au maonyesho ya sanaa.

Hii ni sehemu ya soko la huduma za urembo na salon ambapo wanawake na wasichana wanapokea huduma za nywele na urembo. Kuna viti vingi vya plastiki, meza, vifaa vya nywele na mabango ya matangazo ya biashara. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za ujasiriamali wa mitaani.

Hii ni soko la wazi lililojaa kazi za mikono na sanaa za Afrika. Kuna bidhaa kama vichoro vya wanyama, mandhari ya Afrika, vinyago, na nguo za kitamaduni. Ni sehemu yenye rangi nyingi, ubunifu mwingi, na shughuli nyingi za kiuchumi.

Katikati ya soko la mtaa kuna toroli la kuuza chakula lenye mwavuli wa samawati mkubwa kwa ajili ya kivuli. Nyuma yake kuna maduka madogo ya mitumba na mikoba huku magari yakiwa yameegeshwa pembeni yakionyesha shughuli nyingi za kila siku sokoni.

Kibanda cha matunda na mboga kimejaa rundo la mazao safi. Kuna ndizi zilizoning'inizwa juu, nanasi, machungwa, maembe na viazi vitamu. Kuna kikapu chenye njegere, container la plastiki lenye vipande vya mananasi na mizani pembeni, ikionyesha soko la kawaida lenye shughuli nyingi za kuuza chakula.

Viazi, vitunguu, na nyanya vimepangwa kwa mpangilio kwenye meza ya mbao sokoni. mazao haya yanauzwa kwa reja reja, yakionyesha shughuli za biashara ya mboga mboga, inayosaidia wakulima na wafanyabiashara wadogo wa eneo hili.

Wauzaji wa maua wamevaa makoti ya samawati na wamesimama chini ya hema la kijani wakipanga mashada ya maua safi. Maua ya aina mbalimbali yamepangwa kwenye ndoo na vikapu yakionyesha rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na waridi. Sakafu imejaa vipande vya petali ishara ya shughuli nyingi sokoni.

Watu wako sokoni, wakiuza na kununua matunda, mboga, viungo, na nafaka. Mapazi ya ndizi, embe, karoti, nyanya na vitunguu vimepangwa vizuri. Wauzaji wamekaa chini ya miavuli mikubwa, wakihudumia wateja. Soko lina rangi nyingi na pilika pilika za na za jiji.

Meza zimejaa vyombo vya udongo vilivyopakwa rangi mbali mbali na sanamu ndogo za urembo wauzaji wamekaa karibu na bidhaa zao huku vibanda vya bidhaa nyingine zikiwa nyuma mazingira ni ya soko la wazi lenye shughuli nyingi na rangi nyingi

Hili ni soko la mboga ambapo viazi, karoti, matango na pilipili hoho zimepangwa kwa uangalifu kwa ajili ya kuuza. Mazao hayo yamewekwa kwenye ndoo na meza ya kitambaa cha rangi ya waridi, ishara ya biashara ndogo ya wakulima au wafanya biashara ya wadogo wa mitaani.

Ndani ya jengo la soko kuna vibanda vingi vya kuuza matunda na mbogamboga kama ndizi nyanya na vitunguu. Wauzaji na wanunuzi wanazunguka kwenye njia nyembamba katika ya meza. Ghorofa ya juu ina uzio wa reli na watu wachache wanapita juu.

Sandiku la mbao limepangwa viatu vya ngozi vya asili aina ya makofia ambavyo vimepambwa kwa rangi na shanga za kuvutia. Duka hili la soko limejengwa kwa miti na bati juu na linaonyesha ujasiriamali wa kienyeji katika kuuza bidhaa za mikono mitaani.

Hii sehemu ya soko la wazi, ambapo bidhaa mbalimbali za mikono zimepangwa kwa urembo chini ya mti. Tunaweza kuona sanamu ndogo ndogo za wanyama kama tembo na twiga, mapambo ya shingoni, mkufu, na vinyago vya mbao. Kila kitu kimetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu kikionyesha utamaduni, na ubinafsi wa kiafrika.

Meza za mbao zimepangwa kwa mstari chini ya paa la kibanda, juu yake zikiwa zimejaa mapambo ya mikono, mikufu na vikapu vya asili vilivyo tengenezwa kwa ustadi. Mikoba ya rangi mbalimbali imening'inia ukutani ikionyesha ubunifu wa bidhaa za soko la kienyeji.

Hii ni sehemu ya soko ya kienyeji ambapo bidhaa mbalimbali za mikono kama vile vinyago, mapambo, mikufu, bangili na ndara za ngozi huuzwa. Muundo wa vibanda vya mbao unaonyesha mazingira ya kawaida ya soko na mwanamke mmoja anaonekana akitembea kando, kando ya meza iliyojaa bidhaa.

Wamama wameketi sokoni wakiuza nyanya, vitunguu, na mboga nyigine. Mazao yamepangwa kwenye magunia na vikapu, chini ya ardhi yenye matope na takataka. Katikati kuna sanduku la mbao, na mazingira yanaonyesha changamoto za usafi sokoni.

Hii ni soko ya vifaa vya jikoni na matumizi ya nyumbani. Tunaona jiko la makaa, sufuria, vyungu vya chuma na masinia mbalimbali. Vifaa hizi huuzwa kwa bei nafuu na mara nyingi hutengenezwa kwa mikono au kwa kutumia vifaa vilivyotumika upya.

Watu wengi wako sokoni wakinunua na kuuza mboga matunda na mazao mengine ya shambani hali ni ya tope kutokana na mvua na baadhi yao wamevaa buti na na kutumia miavuli hali inaonyesha shughuli nyingi za kila siku licha ya changamoto za mazingira

Hii ni sehemu ya soko la ndani lenye vibanda vya kuuza matunda kama ndizi, maembe na machungwa. Sakafu ni yaudongo na kuna mwanga mdogo unaoingia kutoka mbali. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za biashara katika maeneo ya mitaa ya mijini.

Hii ni mandhari ya mtaa wa kawaida ambapo jengo jipya la ghorofa linaonekana kwa mbali. Mbele yake kuna vibanda vya mbao na bati vikionyesha mazingira ya ujenzi au eneo la biashara ndogo ndogo.

Jengo refu lenye muundo wa kisasa likiwa limezungukwa na mti na anga la samawati. Linaonyesha huduma za Somali, isiyohamishika mjini, likitumika kwa biashara ofisi au makazi ya kifahari.

Mandhari ya jiji lenye majengo mengi ya biashara na makazi ikiwa na mandhari ya anga yenye mawingu mazito. Majengo ya juu ya kisasa yanaonyesha ukuaji wa miji wakati sehemu ya mbele inaonyesha maeneo ya makazi yenye msongamano mkubwa. Mazingira haya yanawakilisha huduma za nyumba na maendeleo ya miji.

Jengo lenye ghorofa tatu limejengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na limepambwa kwa rangi ya zambarau na nyeupe. Kati ya jengo kuna bango kubwa linalotangaza nyumba hizo za kupanga, na juu ya paa kuna tanki za maji. Sehemu ya chini ya jengo imejumuisha biashara mbalimbali, zikihusisha mgahawa na duka la dawa.

Majumba ya kifahari yamejengwa nyuma ya ukuta wa mawe yakiwa na dari za kisasa na milango ya kuingilia ya chuma. Eneo la mbele lina nyasi kavu likionyesha kiwanja ambacho bado hakijajengwa. Nyumba hizo zipo katika mtaa wa makazi wa utulivu unaovutia kwa uwekezaji wa ardhi au makazi ya familia.

Eneo kubwa la ardhi limegawanywa katika viwanja vilivyoandaliwa kwa ajili ya ujenzi. Baadhi ya maeneo yana majengo ya kisasa yaliyojengwa tayari na barabara imepita upande wa kushoto. Mandhari ni tambarare na inaonyesha shughuli za uwekezaji katika sekta ya ardhi na makazi. Milima kwa mbali inaongeza mvuto wa mazingira ya maeneo ya mali isisyohamishika.

Jengo la rangi nyeupe lenye paa la bati na madirisha makubwa ya vioo limesimama katikati ya uwanja wa saruji wenye mwanga wajua mkali. Mlango mkuu ukowazi ukielekea ndani ya jengo. Sakafu imezeeka na inaonyesha alama za maji au chakavu. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu ya kifaa kwa matumizi ya ofisi au makazi ya kawaida.

Hili ni jengo refu la kisasa, linaonekana kuwa la makazi au ofisi, lina vyumba vingi na linaisha kwenye anga ya samawati. Muundo wake ni wa kuvutia, likiwa limejengwa kwa ubunifu, wa kisasa na usalama umezingatiwa.

Nyumba ya kifahari yenye muundo wa kisasa, milango ya kisasa ya chuma, madirisha makubwa ya vioo na uzio wa kifahari wa ukuta wa mawe. Mazingira yake ni safi yenye mimea ya kupendezesha yanaonyesha huduma za mali isiyohamishika zinazolenga maisha ya hali ya juu.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi ya vioo pamoja na nguzo ya matangazo ya biashara ya mali isiyohamishika. Kuna bango linalotangaza mauzo ya nyumba likiwa na maelezo ya mawasiliano. Mnara wa mawasiliano juu ya paa unaongeza taswira ya maendeleo ya miundo mbinu ya miji.

Nyumba hii ni ya kifahari ya ghorofa moja yenye usanifu wa kisasa na madirisha marefu ya vioo. Sakafu ya nje imepambwa kwa vigae vya muundo wa miraba na bustani ndogo za kupendeza zimepambwa kwa mimea ya kijani. Jengo linaonekana kuwa na nafasi ya maegesho ya gari upande wa kulia.

Majengo marefu ya gorofa yamejengwa kwa mawe ya saruji na paa za bati yakiwa katika mtaa wa biashara. Jengo moja limechorwa kwa rangi nyekundu pande moja na nyingine kwa rangi ya manjano likionyesha matumizi ya biashara na makazi. Nyaya za umeme zinakatiza juu ya barabara zikionyesha miundombinu muhimu ya huduma katika maeneo ya uwekezaji wa mali isiohamishika.

Mandhari ya jiji wakati wa jioni ikiwa na majengo marefu ya kisasa upade wa kulia na kushoto huku anga likiwa na mawingu mepesi yanayoashiria machweo. Miti ya kijani na magari machache yanaonekana barabarani yakionyesha utulivu wa eneo la mji.

Jengo refu la ghorofa limejengwa kwa usanifu wa kisasa likiwa na madirisha ya vioo na nafasi za mapumziko kwenye kila ghorofa. Upande moja kuna muundo wa vioo wima unaoashiria uwepo wa ngazi au lift . Jua linaangaza juu ya paa likionyesha eneo hili lina mwanga mzuri wa asili. Hii ni mali inayofaa kwa makazi au uwekezaji wa biashara mjini.

Nyuma ya barabara tulivu. Kuna nyumba za kifamilia zilizo na paa nyekundu na uzio wa mawe, pamoja na jengo refu linalo endelea kujengwa lililo funikwa kwa neti ya ujenzi. Hii inaonyesha shughuli za huduma za mali isiyo hamishika kama makazi na uekezaji wa maendeleo ya ardhi.

Jengo la ghorofa tatu limejengwa kwa mawe na limepakwa rangi ya zambarau na samawati. Milango na madirisha ya kila chumba yanaonekana yamepangwa kwa mpangilio wa mstari ulionyooka. Ukuta wa mbao umezunguka sehemu ya chini kwa usalama. Majani ya miti iliyo karibu na sehemu ya juu bado haijakamilika.

Jukwaa la ghorofa lililofunguka linaonyesha mandhari ya majengo mengine ya makaazi ya ghorofa nyingi. Sakafu imewekewa vigae vya kisasa na kuna reli za chuma kwa ajili ya usalama. Eneo hili linaonyesha huduma za mali isiyohamishika kama makaazi ya kupanga au kuuzwa.

Jengo la kisasa la gorofa tatu limepakwa rangi ya manjano yenye mipaka ya rangi nyekundu na limezungukwa na ukuta wa mawe. Juu kuna tanki la maji lipo katikati ya eneo leneye majani marefu na majengo mengine ya gorofa yanayo onekana nyuma. Jengo hili inaonyesha huduma za ujenzi au upangashaji wa nyumba za makazi.

Majengo marefu ya ghorofa yamejengwa kutumia zege imara, na baadhi yake yanaonyesha hatua za awali za ujenzi huku madirisha na paa zikiwa bado hazijakamilika. Majengo haya yanazungukwa na nguzo za taa na miundombinu ya barabara ishara ya maendeleo ya haraka ya mji. Rangi tofauti za ukuta kama kijani na kijivu zinaonyesha utofauti wa umiliki.

Jengo la ghorofa nyingi limezungukwa na miti na uzio wa chuma likiwa na bwawa la kuogelea mbele. Mandhari ni safi na ya kuvutia ikiashiria huduma za mali isiyohamishika kama makazi ya kifahari au majengo ya kupangisha.

Jengo la ghorofa nyingi lenye biashara mbalimbali chini kama duka la dawa na chuo cha udereva ghorofani. Majengo haya huonyesha huduma za miji kama elimu, biashara na ofisi na pia nafasi za kupanga zinazopatikana kwa wapangaji.

Nyumba ya kisasa ya gorofa moja imezungukwa na uzio wa mawe na uwanja mkubwa uliowekwa changarawe. Paa la bati limepinda kwa mtindo wa kuvutia na madirisha makubwa kuingiza mwangaza wa kutosha. Anga safi na mazingira yaliyopangwa vizuri yanaonyesha uwekezaji bora katika huduma za mali isioshika kwa makazi ya familia.

Nyumba ya ghorofa imejengwa kwa mawe na ina ukumbi wa mbele, uliozungushiwa vyuma vya usalama. Uwanja wake umeezekwa kwa vigae vya saruji, vinavyowezesha maegesho ya magari. Lango la kuingilia ni la chuma na ukuta wa pembeni una mstari ya nyaya za nguo. Mandhari ni tulivu, yanayofaa kwa familia au wapangaji.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili yenye rangi ya manjano na kijivu inaonekana katikati ya bustani iliyopambwa vizuri. Kuna viti vyeupe vya chuma vilivyowekwa kwenye sehemu ya kupumzikia iliyojaa mimea ya kijani na maua ya kupendeza. Mazingira haya ni tulivu na ya kuvutia kwa makazi ya kifahari.

Jengo refu la kisasa lina madirisha mengi ya vioo yanayo akisa anga la samawati na mawingu meupe. Muundo wa kisanii wa mapazia ya kivuli umewekwa kwenye baadhi ya madirisha na bango upande wa jengo linaonyesha kuwa nafasi inapangishwa.

Nyumba ya kisasa ya familia moja yenye aa la rangi ya kahawia na ukuta wa mawe na rangi nyeupe, imezungukwa na bustani yenye nyasi zilizokatwa vizuri mimea midogo na mti wa mapambo katikati. Mazingira ni safi na tulivu yanayovutia kwa makazi ya kifamilia.

Jengo refu lililopakwa rangi ya manjano, samawati na nyekundu. Linaonekana kuwa la makazi au biashara. Dirisha nyingi zinaonyesha kuwa lina vyumba kadhaa, na juu kuna mizinga ya maji kwa matumizi ya ndani. Ukuta wa mawe upande wa kulia unaonyesha mipaka dhabiti ya kiwanja. Mandhari hii inaonyesha uwekezaji katika sekta ya huduma za mali isiyohamishika.

Keki mbali mbali zenye rangi na mapambo ya kuvutia zimipangwa ndani ya jokofu la kuonyesha bidha. Bei zimeandikwa wazi kwenye karatasi za manjano. Mandhari ya duka la mikate lina ukuta mweusi na neno la kingereza, Bakery limeandikwa kwa herufi kubwa upande wa kushoto. Mazingira yanavutia na yanahamasisha ununuzi wa vitafunwa vitamu.

Hili ni duka kubwa la kisasa lenye sehemu ya kuuza nyama safi na bidhaa mbalimbali zilizo kwenye ofa. Mabango yanaonyesha bei zilizopunguzwa kwa wateja yakihamasisha ununuzi wa bidhaa kama nyama na bidhaa za nyumbani. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri.

Hii ni mfumo wa hydroponics

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, ambapo bidhaa za maziwa na vinywaji baridi zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ndefu. Kuna chupa na vikombe vya aina mbalimbali za mtindi, maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo zinazohitaji kuhifadhiwa kwenye baridi ili zidumu. Mpangilio huu unarahisisha wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi

Hii ni sehemu ya duka kubwa linalotoa huduma saa ishirini na nne kwa siku likiwa na nembo ya kingereza inayosema fresh and easy. Watu wanatembea na magari yameegeshwa mbele ya duka kuonyesha shughuli nyingi za manunuzi. Juu ya duka kuna biashara nyingine kama vile maduka ya miwani na saluni.

Rafu ndefu za duka kuu zimepangwa kwa mpangilio zikiwa zimejaa bidhaa za usafi, kama sabuni, dawa za kusafisha sakafu, dawa za kuua viini. Taa za dari zinamulika vizuri, na njia kati ya rafu, ni pana kwa wateja kupita kwa urahisi. Mazingira ni safi, na ya kisasa.

Hili ni duka la kisasa la bidhaa za chakula. Likiwa na matunda safi kama maembe na mapera pamoja na vyakula vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye sehemu ya mbele. Wateja wawili wanaonekana wakihudumiwa mmoja akiwa anachagua bidhaa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya ndani ya duka kuu ilio na mpangilio mzuri.

Mashine za kujilipia bidhaa zimesimama msitari mmoja karibu na sehemu ya kuwekea vikapu. Kila mashine ina skrini kubwa, sehemu ya kusikanisha bei na mifuko ya kubebea bidhaa. Rafu za bidhaa kama biskuti na vinywaji zinaonekana nyuma, vikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Taa za dari zinamulika eneo lote kwa mwangaza mkali na mazingira ni safi.

Ndani ya duka kubwa kuna safu ya bidhaa za wanawake ikiwa na losheni mbalimbali zilizoandikwa kwa lugha ya kigeni, zikiwa zimepangwa kwa rangi tofauti. Pembeni kuna rafu ya viatu vya wanawake na juu kuna kibao chenye maandishi yanayoelekeza bidhaa kwa wanawake na wanaume. Mandhari inaonyesha mpandulio uliopangwa kwa utaratibu kwa ununuzi wa mahitaji ya kila siku.

Hili ni duka kubwa la jumla linalo na bidhaa zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndefu kwa mpangilio mzuri. Kuna vibao vinavyoelekeza aina za bidhaa kama maji, soda, juisi, mkate, vitafunwa na biskiti. Wateja na wafanyakazi wanaendele na shughuli zao.

Rafu za duka zimepangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali na maziwa na vinywaji vya maziwa kwa mifuko na pakiti. Upande wa kushoto, kuna pakiti za Tuzo, Daima na Fresha zilizopangwa kwa safu kulingana na chapa, na aina na rangi tofauti, zinaonyesha utofauti wa bidhaa. Bidhaa zimepangwa kwa uangalifu hili kuvutia wanunuzi. Mazingira yanaonekana safi na yenye mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu ya huduma kwa wateja ndani ya duka kuu. Ina kaunta maalumu ambapo wateja wanapata msaada kuhusu bidhaa, malalamiko au maswali mengine. Wahuduma wamevalia sare rasmi na wanatoa huduma kwa mteja aliyesimama mbele yao kwa mazungumzo. Kuta zina mabango ya taarifa muhimu.

Chupa za sabuni, dawa za kusafishia sakafu na vioo vimepangwa kwa safu kwenye rafu refu upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna fimbo za kufagia na vifaa vya usafi. Sakafu ni safi na dari imefungwa, taa za mwangaza mkali. Hili ni eneo la bidhaa za usafi ndani ya duka kubwa laki sasa.

Baiskeli mpya zimepangwa kwa safu ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Zimefungwa kwa uangalifu kwa plastiki ya kinga na pembeni kuna mavazi ya michezo yamepangwa kwenye wima. Huu ni mfano wa sehemu ya duka kuu inayouza vifaa vya burudani na usafiri mwepesi.

Hili ni sehemu ya duka kuu ambapo mboga safi kama: matango, pilipili hoho, nyanya na biringanya zimepangwa vizuri kwenye friji maalum. Bei zimewekwa wazi ili kuwasaidia wateja kuchagua kwa urahisi. Mazingira ni safi na ya kuvutia kwa ununuzi.

Duka kubwa la bidhaa za kielektroniki limejaa friji, jiko za umeme, mashine za kahawia na televisheni. Mabango ya matangazo yameandikiwa kupunguza bei. Mwangaza mwingi uko juu na bidhaa zimepangwa kwa utaratibu ili kuwavutia wateja wanaotafuta vifaa vya nyumbani.